Mfumo wa akwaponiki ambapo samaki na mimea huishi pamoja. Juu kuna bustani ndogo iliyojaa mimea mbalimbali iliyopandwa kwenye chombo kikubwa cheusi. Chini yake kuna tanki la samaki lenye maji ya rangi ya manjano na ndani yake kuna samaki wanne weusi wanaoonekana wakiogelea.

Mimea michanga inayo kuzwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Kila mche umepandwa kwenye shimo lililoundwa maasusi kwenye bomba jeupe na mizizi yake imezamishwa kwenye maji yenye vitrubisho badala ya udongo. Mfumo huu unaonekana kupangiliwa vizuri huku mimea ikiwa imepandwa kwa safu mlalo na wima. Mimea ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa safi.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mimea miwili ya kijani kibichi imepandwa kwenye diski za povu, zinazoenea juu ya ndoa za rangi ya chungwa zilizojaa maji. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia ndani ya maji ikionyesha jinsi inavyochukua virutubisho moja kwa moja kutoa kwenye maji. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa na bora ya kilimo.

Mfumo wa bustani wa hydroponiki ambapo miche imepandwa katika mabomba yayilopangwa kwa usawa. Miche midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo na kuwekwa kwenye matundu yaliyokatwa kwenye mabomba. Chini ya mabomba kuna miundo ya mbao inayotumika kama msaada.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mfumo huu umetengenezwa kwa mabomba yaliyopangwa kwa wima na kwa usawa, yakiunda safu kadhaa za mimea. Mimea ya aina mbalimbali, ikiwemo ya kijani kibichi na nyekundu, imepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba. Chini ya mfumo, kuna chombo kikubwa cha kuhifadhi maji na virutubisho vinavyohitajika kwa mmea.

Mfumo wa kilimo, ambapo mimea hukuzwa bila udongo. Mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo vyeusi vilivyowekwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yanaonekana yakipitisha maji , yenye virutubisho kwa mimea. Kwa nyuma kuna ndoo nyeupe na vifaa vingine vinavyotumika katika mfumo huu wa kilimo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo. Sanali za kijanoi kibichi zimepandwa kwenye nabomba meupe, yaliyopangwa kwa safu, yakionyesha mimea mingi na yenye afya. Kila mmea umewekwa kwenye tundu dogo kwenye bomba huku mizizi ikipata virutubisho kutoka kwa maji yanayopita nani ya mabomba. Udongo haujatumiwa kabisa , jambo linalofanya mfumo huu kuwa wa ufanisi na rafiki kwa mazingira.

Mimea mirefu imepandwa kwa safu na inatambaa juu ya vigingi au miti ya usaidizi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu kidogo na kuna njia tupu kati ya safu za mimea. Juu ya mimea kuna muundo wa mbao na paa la uwazi, labda plastiki au kioo unaoruhusu mwanga wa jua kupita. Mimea yote ina majani mengi na inaonekana kuwa na afya.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mboga ya kijani kibichi inakua katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa ghorofa. Taa maalum ya kukuza mimea imewekwa juu ili kutoa mwanga unaoitajika. Mfumo huu unaashiria njia ya kisasa ya kilimo cha ndani.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mimea midogo baadhi ikiwa ya kijani kibichi na mingine yenye rangi ya zambarau imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Mabomba hayo yameunganishwa na tangi kubwa la maji nyeupe ambalo linaweza kuwa linazungusha virutubisho kwa mimea. Eneo la nyuma linaonekana kuwa tovuti ya ujenzi au mazingira ya kilimo kisasa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mabomba hayo yamewekwa kwa ghorofa yakiungwa mkono na fremu za mbao au chuma. Mfumo huu unaashiria njia ya kisasa na bora ya kilimo inayohifadhi maji.

Mwanaume anaangali mimea ya stroberi ndani ya javu kubwa. Mimea hio imepandwa kwenye mivumo imeinuliwa labda kwa kilimo cha kisasa. Mwanaume huyu amevaa shati ya msitari na suruali nyeusi akionekana akichunguza matunda hayo. Javu inaonekana kuwa imepangwa vizuri na ni safi ikiashiria kilimo cha kisasa.

Mfumo wa bustani wima, unaotumia mabomba meupe yaliyopangwa kwenye fremu ya mbao yaliyopandwa mimea mbalimbali ya kijani kibichi. Mfumo huu unaruhusu mimea kukua bila udongo. Chini ya mfumo huu kuna vyungu kadhaa vilivyo na mimea mingine.

Shamba la kisasa lillopandwa chini ya handaki la plastiki ambalo kwa kawaida hujulikana kama chafu. Mimea ya stroberi imepandwa kwa mistari mirefu penye vyungu maalum ikiashiria kilimo cha kisasa. Njia ndogo ya kijani kibichi inapita katikati ya mistari ya mimea. Muundo wa handaki wa plastiki unaruhusu mwanga kupita huku ukilinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa.

Mkulima ametazama kamera huku akisimama karibu na mimea ya nanyi iliyopandwa kwa safu nadhifu, nyuma yake kuna mimea mingine mingi iliyopandwa kwa mstari ikiashiria kilimo kikubwa. Chafu nyenyewe ina muundo wa chuma na plastiki, ikitoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa mimea kukua. Picha hii inaonyesha juudi za kisasa za kilimo na matumizi ya teknolojia ili kuongeza uzalishaji.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu ya mimea labda brokoli au kabichi lilopandwa kwa utaratibu. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umeandallia vizuri kwa ajili ya kilimo. Mimea ina majani makubwa na mabichi ikionyesha kuwa imetunzwa vizuri na inakua vizuri. Kwa umbali, miti na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya kilimo.

Ndani ya banda kubwa la ngombe wa maziwa likiwa na ngombe wengi weusi na weupe. Ngombe wengine wamelala chini huku wengine wamesimama wote wakiwa ndani ya vizimba vya chuma. Picha inatoa taswira ya shamba kubwa la ngombe ya maziwa ambapo uzalishaji wa maziwa unafanyika kwa kiwango kikubwa. Sakafu inaonekana kuwa chafu kidogo ikionyesha matumizi ya kila siku ya banda hilo.

Mkusanyiko mkubwa wa mbegu za kahawa mbichi zenye rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na nyeusi. Watu wanaonekana wakifanya kazi karibu na rundo la kahawa labda wakipanga au wakichagua mbegu. Mikono yenye udingo inaashiria kazi ngumu ya miono shambani au kituo cha usindikaji. Nyuma, kuna majengo rahisi yanayoonyesha mazingira ya shamba la kahawa au kiwanda kidogo cha usindikaji.

Chumba kilichojaa uyoga mweupe unaokua kwa wingi. Uyoga huo umepangwa kwenye rafu. Taa za kukuza mimea zinaonekana zikining'inia juu, zikitoa mwanga kwa uyoga. Hii inaonekana kua shamba la uyoga la kisasa, linalotumia mazingira yaliyodhibitiwa.

Mashamba makubwa ya chai yaliyopangwa kwa umaridadi kwenye vilima vilivyokunjamana. Njia nyekundu ya udongo ikipita katikati ya mashamba hayo, ikiongoza macho kuelekea mbali. Miti mikubwa ya kijani kibichi inaonekana kando ya mashamba, ikiongeza uzuri wa mandhari. Anga ni buluu safi, ikiwa na mawingu meupe meupe, ikionyesha hali ya hewa nzuri. Picha inatoa taswira ya utulivu na uzuri wa asili.

Shamba kubwa la mananasi ambapo mimea ya mananasi imepandwa katika mistari mirefu na iliyopangwa vizuri. Kila mmea unaonekana kuwa na nanasi, moja lililokomaa au karibu kukomaa likionyesha mavuno mengi. Majani ya mananasi yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yakiwa na madoa ya zambarau, yakionyesha afya ya mimea. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye rangi ya kahawia, ikipendekeza eneo la kilimo.

Safu kadhaa za nyumba za kisasa za kijani zimejengwa kwenye mazingira ya kilimo. Nyuma hizi zinapaa nyeupe zinazong'aa na miundo imara zikionyesha kilimo cha kisasa. Mazingira yanazungukwa na mimea ya kijani kibichi na vilima, yakipendeza eneo la mashambani.

Shughuli ya kuvuna au kuhifadhi vitunguu vingi vya rangi nyekundu. Sehemu kubwa ya picha imejaa rundo kubwa la vitunguu vyeupe kundu, vikiwa vimepangwa au kumwagwa chini. Vitunguu hivi vinaonekana kuwa safi na vimevunwa hivi karibuni. Juu ya rundo la vitunguu kuna sehemu ya mtu, anayemwaga vitunguu kutoka kwenye kikapu kikubwa kilicho sokotwa.

Safu ndefu ya nyumba za kisasa za kijani zikiwa zimejengwa mfululizo. Nyumba hizi zina paa zinazofanana zenye rangi isiyokolea zikionyesha kilimo kikubwa cha biashara. Nyuma ya nyumba hizi kuna miti kadhaa na mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana kwa umbali. Eneo la mbele kuna miti mingine iliyoota ovyo ikionyesha mazingira ya shamba au eneo la wazi.

Shamba kubwa la mahindi mbichi. Mimea ya mahindi imetua vizuri na kijani kibichi ikiashiria kuwa bado ni mchanga au iko katika hatua za mwanzo za ukuaji. Kwa mbali kuna vilima vilivyofunikwa na miti. Na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mabomba ya kijivu yaliyolalachini, yanaonekana yakitoa maji kwa mimea modogo iliyoibuka ardhini. Maji yanatoka kwenye matone madogo yakionyesha matumizi bora ya rasilimali ya maji. Nyuma yake kuna mimea mikubwa zaidi na nyasi kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Bustani ndogo iliyopangiliwa vizuri yenye vitanda vya mbao vilivyoinuliwa. Kila kitanda kimepandwa mimea michanga na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ukionyesha matumizi bora ya maji. Njia za mawe zimepangwa vizuri kuzunguka vitanda zikitoa ufikiaji rahisi.

Shamba kubwa lilolimwa kwa mistari mirefu huku mimea midogo ikiwa imepandwa kwa utaratibu na kumiminiwa maji. Kuna mifereji iliyojaa maji katika mistari ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Kwa mbali kuna safu ndefu za miti ikitenganisha shamba na eneo lingine picha hii inaonyesha juhudi za kilimo cha kisasa na usimamizi wa maji katika uzalishaji wa mazao.

Paneli za solar zimewekwa kwenye nguzo katikati ya shamba lililojaa walimaji. Paneli hizi zimepangwa kwa utaratibu na zimeelekezwa angani, zikionyesha matumizi ya nishati safi. Nyuma ya paneli, kuna shamba la mazao mengine ya kijani kibichi, likionyesha mazingira ya kilimo. Mwangaza mkali wa jua unaonyesha kuwa mfumo huu wa solar unafanya kazi kikamilifu.

Safu ndefu za mimea michanga ilio pandwa shambani. Mimea hiyo ina majani mabichi yenye afia na mifumo ya umwagaji wa matone inaonekana ikipita kando ya safu. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umetayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mbali kidogo, kuna muundo unaofanana na chafu.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ukitumika shambani. Kinyunyizi cha maji kinaonekana katikati kikinyunyiza maji kwa nguvu, kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Mimea hiyo yenye majani ya kijani kibichi, inaonekana kuwa na afya njema na inastawi vizuri. Udongo ni mweusi na unaonekana umelimwa vizuri, kuashiria kilimo bora.

Shamba kubwa la mimea yenye majani mapana yaliyopandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kando ya mimea. Shamba hilo limepangwa kwenye mteremko kwa kilima, huku miti na mandhari ya kijani kibichi yakionekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikionyesha mazingira mazuri kwa kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa lenye mistari mirefu ya udongo uliopandwa. Kwenye kila mstari kuna bomba dogo za umwangiliaji zilizotandazwa zikionyesha mfumo wa umwangiliaji. Baadhi ya mabaki ya mimea iliyokauka yanaonekana kati ya mistari Kwa mbali miti na milima vinaonekana huku anga ikionyesha hali ya hewa ya jua. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa au cha umwangiliaji.

Mfumo wa umwangiliaji unaotumia mambomba yalio tombolewa, ya kinyunyiza maji juu ya udongo mweusi, unyevunyevu .Chembe chembe za maji zinaoneka zikipanda angani na kutua chini zikitoa taswira nzuri ya umwangiliaji.

Mfereji mrefu uliotengenezwa kwenye mishamba, ukiwa na bomba jeupe la plastiki ndani yake. Mabomba mengine meusi madogo yanaonekana yakitoka kwenye bomba kuu. Pande zote mbili za mfereji kuna mashamba yaliyolimwa, yenye mimea inayokua. Anga lina mawingu meupe, likionyesha mradi wa umwagiliaji shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba nyeusi la plastiki limening'inia juu ya mmea. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka polepole kutoka kwenye bomba yakionyesha usambazaji wa maji kwa ufanisi. Majani mabichi ya mimea yanaonekana karibu na bomba yakisisitiza umuhimu wa mfumo huu wa ukuaji wa mimea. Mandhari ya nyuma ni kijani kibichi ikionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaotumia ndoo nyekundu iliyotundikwa kama chanzo cha maji. Ndoo hiyo imeunganishwa na bomba jeusi linalopatikana katikati ya mistari miwili ya mimea midogo iliyopandwa kwa utaratibu. Uzio wa mwanzi umejengwa nyuma ya mimea, ukionyesha ulinzi wa bustani. Mfumo huu unaashiria njia endelevu na rahisi ya kumwagilia mimea, hasaa katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Safu za mimea michanga iliyopandwa shambani. Kila safu ina mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mipira midigo nyeusi hupeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu na umepangwa vizuri. Mimea ni midogo na ya kijani kibichi ikionyesha kuwa kilimo kimeanza hivi karibuni.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Maji yanarushwa hewani kama ukungu, kutoka kwenye bomba refu lililonyooka katikati ya shamba. Mistari ya mimea midogo inaonekana ikipata maji mengi kutoka ardhini, huku ardhi ikiwa na unyevu. Miti machache inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Mfereji mrefu uliojengwa kwa saruji, ukisafirisha maji katikati ya mashamba mawili ya kijani kibichi. Upande wa kushoto wa mfereji, mimea inakuwa karibu na mfumo wa umwagiliaji wa matone; ukionyesha matumizi bora ya maji. Mti mmoja mkubwa unaonekana katikati ya picha, ukitoa kivuli na kuongeza uzuri wa mandhari. Anga linaonekana kuwa wazi na lenye jua kali.

Shamba kubwa la mimea midogo labda mboga, iliopandwa kwa mistrari. Ardhi inaonekana yenye unyevu unyevu na rangi nyeusi, ikiashiria kuwa imetunzwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone inaonekana ukiwa umewekwa ardhini, huku bomba la kijani likipita kati ya mistrari ya mimea. Mbali kidogo, kuna miti na nyaya za umeme, zikionyesha mazingira ya shambani.

Shamba lililolimwa vizuri lenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu. Kila safu ina fumo wa umwagiliaji wa matone unaopita kando ya mimea ukionyesha matumizi bora ya maji. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetayarishwa vizuri kwa kilimo. Mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unasaidia kuokoa maji.

Shamba kubwa lililo limwa lenye mimea michanga iliyo pandwa kwa mistari mirefu. Katikati ya shamba kuna mfumo wa umwagiliaji unaonyesha maji yaki nyunyiza mimea. Kwenye ardhi kuna ubao mdogo wenye maandishi ikieleza aina ya kifaa cha umwagiliaji, hii ina ashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao.